Kuna mwanamke anayeonekana kuwa daktari amevalia mavazi ya samawati na kitambaa chenye maua kichwani akiwa anashika mikono ya mtoto mchanga aliyelala kitandani. Karibu naye kuna mwanamke mjamzito akizungumza na daktari mwingine.

Chupa hii, ina rangi ya waridi, na, ina kifuniko cheupe, ina lebo inayoandikwa juu kwa maandishi makubwa, chini yake, kuna orodha, ya faida za, hii chupa.

Mwanamke ameketi akiwa ameshika mtoto mdogo aliyevaa kofia nyekundu na amefunikwa blanketi. Mwanaume mwengine amevalia koti la manjano, kofia ya kinga usoni na barakoa akimchunguza mtoto huyo kwa makini.

Daktari amevaa koti la samawati, barakoa na glovu nyeupe, akimchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Daktari anaonekana akishika kichwa cha mgonjwa kwa umakini. Mgonjwa amevaa shati la Kahawia na vazi la samawati linalofunika kifua chake.

Duka la nje linafanya biashara ya dawa za asili. Mizizi mbalimbali na vipande vya miti vikikusanywa kwenye meza. Pia kuna mitungi ya plastiki ya ukubwa mbalimbali yenye rangi mbalimbali za vifuniko. Na ndani yake kuna unga wa miti na viungo.

Mwanamke amesimama akimwangalia mtoto mchanga aliyelala ndani ya kitanda cha hospitali amevaa kofia ya kulala ya rangi ya shaba shati jeusi na ana vitambulisho vya hospitali mkononi mwake.

Mtaalamu amevaa kanzu nyeupe ya ujenzi na barakoa usoni. Anashika chupa ya dawa ya plastiki ya kijani na nyeupe na anaonekana akunyunyizia kimiminika kwenye mtungi mkubwa wa chuma.

Makopo mengi ya glasi yaliyo na unga wa rangi ya kahawia yamepangwa juu ya meza, kila kopo lina ufuniko wa fedha na yanaonekana kuwa yamejazwa kwa umakini, kuna makopo mingi na baadhi yake yamelala na mengine yamesimama .

Kuna mafuriko na magari yanayojaribu kupita. Mtu mmoja akiongoza pikipiki yake chini ya mwavuli. Maji yanatumika kwa nguvu yakionyesha mvua kubwa iliyonyesha. Nyuma nyumba la miungoungo mingine inaonekana ikionyeshwa mazingira ya mtaa ya kawaida.

Mtu mmoja amekaa juu ya pikipiki akiwa amevaa kofia ngumu ya pikipiki na barakoa ya samawati. Anazungumza na Mzee aliyesimama mkabala naye. Mzee huyo amevaa kanzu ndefu nyeupe na ana ndevu nyeupe zilizonyolewa.

Mtu amelala chali kwenye kitanda cha zambarau. Daktari amesimama kando yake na kushikilia mguu wake wa kulia uliopinda. Mgonjwa amevaa fulana ya samawati, suruali ya kijivu na barakoa ya uso, huku daktari amevalia koti jeupe.

Meza nyeusi imeonyesha vitu viwili. Kwenye upande wa kushoto, kuna chupa ndogo ya kioo yenye mfuniko wa zambarau. Kwenye chupa hio, kuna lebo iliyo na rangi ya manjano na kijani.

Mke mjamzito amelala chali juu ya mkeka wa rangi ya kahawia ,amevaa nguo ya rangi ya pinki na kanga yenye michoro mbalimbali . Mwanaume mwingine akiwa ameinama juu yake na kuweka mkono wake juu ya tumbo la mwanamke huyo, anahisi tumbo yake.

Wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare za kazi wanajali watoto wachanga katika wadi ya watoto wachanga muuguzi mmoja akiwa amesimama upande wa kushoto anachunguza mtoto mchanga aliye ndani ya kisanduku cha glasi.

Daktari wameno amevaa vazi la samawati kofia na barakoa akimchunguza mgonjwa, mgonjwa amevaa miwani ya machungwa na koti la kijani. Daktari anamwangalia mgonjwa na kumhudumia.

Vitu vingi vimetandazwa kwenye kitambaa cha rangi ya kahawia. Kuna mabakuli yaliyojaa vitu, majani, chupa ndogo ndogo na poda. Pia kuna simu ndogo ya zamani na karatasi nyeupe chini.

Mkulima anafanya kazi shambani huku amevaa nguo maalum ya kujikinga na dawa. Amevaa kofia na barakoa ya kijivu pamoja na suti nyeupe na glavu za kijani mikononi.

Mwanamke amevaa barakoa ya uso na anapokea chanjo begani, yeye amevalia blausi ya rangi ya kijani na kadi nyeupe mtu anayechoma sindano amevaa sare ya samawati.

Kuna chupa tatu; chupa ya kwanza ina rangi ya kahawia. Chupa ya pili ni nyeupe. Chupa ya tatu ina michoro ya waridi. Kila chupa ina kiwango tofauti.

Mwanamke anayeonekana kuwa nesi amevalia sare ya samawati iliyopambwa na miwani akifanya kazi karibu na mtoto mchanga. Mtoto huyu analala ndani ya kifaa cha kioo kinachoonekana. Mwanamke huyo ameinama chini akionekana akimchungulia mtoto kwa uangalifu.

Mwanamke ameshika sirinji na pamba ndogo mkononi mwake. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kama mfanyikazi wa afya, amevalia fulana ya njano na kofia nyeupe. Anashika vifaa hivyo kwa makini na anaonekana akitazama kitu fulani mbali kidogo.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi aliyevaa fulana ya samawati anaonekana akisherehekea kwa furaha , anatabasamu paa na usoni mwake na mkono wake wa kulia amepiga juu. Mbele yake kuna bango kubwa la samawati na linaeleza maoni ya shirika hilo.

Mtu amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi anasafisha sehemu ya nje ana jembe na ndoo ya rangi nyekundu ukuta ya jengo una michoro ya kupendeza kuhusu usafi baadhi ya viatu vimeachwa kando ya ukuta huo.

Chumba kikubwa kinaonekana kama hospitali na kituo cha afya cha dharura. Kuna vitanda vingi vya hospitali vimepangwa kwa savu vikionyesha kwamba vinaweza kuhudumia wagonjwa wengi.

Eneo lenye udongo mwekundu, linaonekana kuwa, kambi na makazi ya wakimbizi. Kuna watu kadhaa wamesimama kwa makundi na baadhi yao wamebeba mikebe ya maji. Pia, kuna mikokoteni mingi ya mikono.

Kituo hili, kinaonyesha jengo lenye kuta za rangi za manjano na samawati, ambalo linaonekana kuwa, vyoo vya shule. Juu ya mlango wa choo kimoja, kuna maandishi yanayoonyesha ni choo cha wasichana.

Barabara imejaa maji ya mvua na kuna magari kadhaa, yanajaribu kupita. Mbele kuna gari la rangi ya samawati, likipita katikati ya maji. Nyuma ya gari hilo, kuna gari lingine la abiria, upande wa kulia, kuna nyingine ya njano na gari la abiria dogo, la samawati.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja wamevalia makoti meupe yanayofanana na yale ya wataalamu wa afya. Wanabeba vifurushi vikubwa vya rangi ya chungwa na vifurushi hivyo vinaonekana kuwa vinatumiwa kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa muhimu.

Katika mandhari ya mafuriko barabara imejaa maji huku magari na pikipiki zikihangaika kupitia eneo hilo, gari moja la msunguko linaonekana a likipita kwenye maji na watu wawili wenye pikipiki wakijaribu kupita kwa uangalifu, nyuma yao magari mengine yanajaribu kupita huku hili gari likiwa ngumu.

Tanki kubwa la maji la rangi ya samawati limewekwa juu ya jukwaa la mbao . Chini ya tanki kuna bomba na mtoto amevaa sare ya shule ya rangi ya samawati akijaribu kuchota maji . Karibu naye kuna watoto wengine wawili , mmoja amevaa sare ya shule ya rangi ya samawati na mwingine amevaa sare ya shule ya rangi ya kahawia . Wote wawili wakisubiri kuchota maji.

Mwanamke ameketi kwenye kiti jekundu akipatiwa chanjo kwenye bega lake la kushoto na mwanamke mwingine aliyevaa koti la rangi ya samawati wote wawili wamevaa barakoa, mwanamke aliyepokea chanjo amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya pinki.

Mnyama Wa hudhurungi amesimama katika uzio wa chuma wa rangi ya machungwa . Mnyama huyu ana pempe fupi na anaonekana amitangamana na watu. Mtu mmoja maevaa nguo nyeupe na kknga za samawati ,a ashikilia Kamba .

Sanduku mbili za dawa zimefunguliwa pamoja na chupa ndogo ya giza iliyiwekwa katika. Kila sanduku Lina rangi nyeupe na mifumo ya rangi ya njano na kuna maandishi juunyake, yanayoelezea yaliyomo ndani .

Dawa ya chanjo imeshikiliwa kwa mikono iliyovaa glavu za kijani . Kuna sindano kando ya chupa . Dawa hiyo inatumika kutibu magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubella .

Mtaalamu wa afya amevaa kanzu nyeupe na barakoa, akimpa chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao. Mwanamke huyu amevaa sketi ya samawati ya giza na fulana ya rangi ya maji ya kunde na mistari nyeupe.

Wahudumu wa afya kadhaa wamevaaa sare maalum. Mmoja amevaa suti nyekundu mwingine amevalia suti nyekundu na nguo za kijani kibichi akiwa anampeleka mgonjwa aliye kwenye kitanda cha magurudumu.

Katika mtaa wa makazi ya watu uharibifu unaonekana wazi kutokana na maji ya mafuriko, maji hayo yenye rangi ya kawahia yanapita kwa kasi katikati ya mtaa, baadhi ya nyumba zilizojengwa kwa bati na matofali zimeharibika kabisa na vikusi vyake vimeanguka ndani ya maji.

Manesi wawili wako katika hospitali ya watoto wachanga, wanashughulikia watoto wachanga kadhaa ambao wamelala kwenye vitanda vyao, wanafanya kazi kwa uangalifu na kujitolea.

Kuna mwanamke mzee ameketi kwenye kiti amevaa nguo za jadi za Kiafrika na shanga shingoni, mwanamke mwingine anayeonekana kama mtaalamu wa afya ameketi karibu naye.

Madaktari wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Wote wakiwa wamevaa mavazi ya kulinda na barakoa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi wao akiwa amevaa mavazi kama hayo anawaangalia akiwa nyuma.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda. Mmoja wao amevaa sare ya samawati na sketi nyeupe na ana kitambaa cheusi kichwani, huku akishika kitabu na kukisoma. Mwanamke mwingine akiwa amevaa nguo yenye miraba ameketi karibu naye na anaonekana akimwangalia yule wa kwanza.

Hii ni dawa ya asili ya kusafisha mwili, Sawa hii imewekwa ndani ya chupa nyeupe . Kifuniko cha chupa hiyo kimefunikwa na karatasi ,Kwa hiyo karatasi kuna maandishi yanayoeleza hii dawa inasaidia kutibu nini.

Watu wawili wazima wanaonekana kuwa wanaume, wamevalia nguo za kujikinga na moto zenye rangi ya manjano na kofia ngumu za rangi ya chungwa. Wako katikati ya moto mkubwa unao waka kwenye nyasi kavu ukitoka Moshi mweusi unaoFuka kuelekea angani.

Mwanamke amevaa sweta jeusi na sketi ya njano anampa vitu mwanamke mwingine ambaye ameketi kitandani huku akimshika mtoto mchanga aliyefunikwa kwenye blanketi ya rangi ya waridi na jeupe.

Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu na mfumo wa choo unaoonekana mpya. Mwanamme aliyevalia suti la samawati yupo mbele. Amejishikiza kwa makini akitumia kijiko kirefu kumwaga maji ndani ay mfumo huo.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya manjano pamoja na barakoa na glavu za samawati. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni mwake na ananyunyizia mimea mmoja kwenye shamba. Shamba lina mimea midogo ya kijani yaliyopandwa kwenye mistari.

Kopo la dawa za miti shamba liitwalo muarubaini .Kopo lenyewe ni jeusi likiwa na mfuniko mweupe na limezungukwa na mandhari ya asili . Linaonekana kuwa limejaa dawa za miti shamba na lilikuwa limezungukwa na picha ya mti .

Mwanamke amevalia shati la waridi na kitambaa cha rangi ya samawati chenye michoro akiwa ameinama karibu na mwanamke mwingine aliyelala kwa kitanda cha chuma cha samawati. Mwanamke huyo amevalia kofia ya samawati na barakoa nyeupe.

Chupa nne za virutubisho zimepangwa kwa mtindo usio rasmi zikiwa zimetawanyika juu ya uso wa rangi ya pinki iliyokolea . Kila chupa ina lebo yake ya kipekee na jina la bidhaa.

Chumba kina watu wanne wote wakiwa wamevaa barakoa, mwanamke amevalia hijabu kwa barakoa ya samawati amekaa kwenye kiti, mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe na anampa mwanamke huyo chanjo, mwanamume mzee amekaa karibu naye amevaa miwani na barakoa nyeupe.

Ngamia amelala upande wake kwenye mchanga wa jangwa . Juu ya mgongo wake kuna mzigo uliofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi na kamba . Ngamia anaonekana amechoka .

Mwanamke anayefanya mazoezi ya viungo akiwa ameshikilia kifaa chenye umbo anasaidiwa na mtaalamu wa afya, mtaalamu huyu amevaa fulana ya samawati na ana kitambulisho shingoni, wako ndani ya chumba.

Mtaalamu wa afya anampa mtu mmoja chanjo. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mtaalamu amevaa mavazi ya afya ya rangi ya zambarau na barakoa.

Meza ina vifaa vya matibabu haswa Kwa ajili ya chanjo , katikati kuna chupa ndogo ya chanjo yenye maji ndani yake na karibu yake kuna sindano kubwa iliyo tayarinkwa matumizi.

Sanduku la dawa la rangi nyeupe na samawati inaashiria kuwa ni chanjo hai. Pia inamaelezo kuwa inafaa kuwa ya watoto wa umri wa miezi kumi na mbili na zaidi. Mbele ya sanduku hilo kuna sindano iliyojaa dawa na chupa ndogo ya kioo.

Mwanaume mmoja wa kimaasai ameketi akipokea chanjo. Anafanya hivyo akiwa amevaa barakoa na sura yake inaonyesha utulivu. Mtaalamu wa afya amevalia mavazi ya samawati na barakoa, anatoa chanjo kwa makini.

Chupa mbili na makopo matatu ya dawa yamewekwa juu ya meza. Nyuma ya chupa na makopo kuna bango kubwa lenye michoro ya viungo vya mwili wa binadamu.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia nguo za samawati na Kofia za nywele . Wamezunguka kitanda cha mtoto mchanga, mtoto amefunikwa vizuri na anapumua vizuri. Sehemu za mwili ya mtoto zimefukwa na kuna vifaa vya matibabu vinavyomzunguka.

Wanawake wawili wamesimama karibu na bomba la maji la rangi ya samawati moja wao amevalia shati ya samawati ameinama akichukua maji kwenye bomba hili ,mwanamke mwingine aliyevalia shati jeupe ameshika mtungi mkubwa wa rangi ya manjano akisubiria kuchota maji.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe ana miwani na taa ndogo ya kichwa, anakaa mbele ya mwanamke ambaye mgongo wake unaonekana, mwanamke huyu anasikiliza kwa makini maelezo ya daktari na amevaa nguo ya rangi ya manjano na nyekundu.

Kijana anayefanya kazi katika duka la macho, anashika mashine maalum, akiwa amevalia shati nyeupe, tai, na barakoa ya samawati. Anafanya uchunguzi wa macho, kwa mwanamke aliyeketi mbele yake, ambaye amevalia sweta nyeupe, na shati la samawati.

Maafisa wa afya wawili wanamhudumia mtoto mchanga , mwanamke mmoja amevaa kofia la samawati na koti la samawati . Ameketi na anashikilia mikono ya mtoto. Mwanamke mwingine akiwa amevalia koti jeupe juu ya shati nyekundu .

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akimwangalia juu. Mwanamke huyu amevalia nguo ya rangi ya pinki, Kichwa chake kimeegemea kwenye kiti. Mtu mwingine anayeonekana kama daktari au nesi amevaa nguo ya samawati na glavu nyeupe mikononi mwake.

Kuna chombo cha kuchukulia sampuli yenye kifuniko jekundu, chombo hicho kimejaa kiowevu chenye rangi za manjano na lebo ya manjano, pembeni mwake kuna tunda tatu za rangi ya samawati na vidonge vitatu vya rangi nyekundu.

Eneo la jengo lote, limefurika maji, ya rangi ya kahawia, yaliotuama, maji hayo, yamefunika, njia za kutembe na sehemu za, bustani, upande wa kushoto wa jengo, kuna viti vya wagonjwa, vya magurudumu vilivyo toanishwa, kwenye maji.

Mwanamke mmoja ameketi katika kituo cha chanjo katika akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na mwanamke anayepewa chanjo anaonekana akiwa na wasi wasi lakini pia ametumaini . Katika mandhari hio ,watu wengine wanasubiri mahudumu.

Uso wa mbao, kuna chupa ya dawa iliyolala upande wake na vidonge vingi vyekundu vimetoka ndani yake na kutawanyika. Baadhi ya vidonge, vimetawanyika karibu na chupa na kimoja kipofu juu ya kifuniko cha dhahabu kilichowazi.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyeupe .Imesimama mbele ya meza ya rangi ya samawati. Kwenye label nyeupe, ya chupa hiyo, limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya neno hilo, kuna msimbo wa ubao unaotumika kwa scan .

Kundi la watu wamesimama nje karibu na jengo lenye rangi ya samawati. Wanaume wawili wamevaa suti, mmoja akiwa na suti nyeusi na mwingine kijivu wanasimama karibu na tangi kadhaa za plastiki za manjano zilizojazwa maji.

Mwanaume amebeba mwanaume mwingine mgongoni akivuka mto. Yule anayembeba amevalia koti la njano huku yule aliyembeba amevaa kofia ya nyeupe. Wanasimama juu ya mwamba mwekundu. Kuna kundi la watu wanaowatazama.

Mtu mzima anashika kidole cha mkono wa mtoto na anapaka wino wa rangi ya zambarau kwa kutumia kalamu maalum. Kidole cha mtoto kimepakwa wino na kinadhibitisha kuwa tayari amefanyiwa jambo la kuashiria kwamba amekamilisha hatua fulani.

Mkulima anafanya kazi shambani akitumia mashine ya kunyunyuzia dawa, mkulima huyo amevaa kofia ya kichwa, koti la rangi ya kijivu na kaptura nyekundu, mkoba mkubwa wa rangi ya samawati umewekwa mgongoni mwake.

Madaktari kadhaa wamevalia mavazi maalum ya samawati na barakoa za uso wakiwa wanafanyia upasuaji mgonjwa, mgonjwa amefunikwa na blanketi la samawati huku vifaa vya upasuaji vikiwa karibu.

Ndani ya chumba cha kliniki kuna watu watatu wakiongea. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe la daktari na barakoa usoni, akimwelekeza mwanaume mwingine jambo fulani, kwenye mashine ndogo iliyo juu ya meza.

Watu wawili wanashughulika na maji mengi yaliyotwaa majini. Mwanamke wa kwanza amevaa suruali ya samawati na fulana ya samawati anainama huku akimwaga maji kutoka kwenye ndoo kubwa, labda akijaribu kuondoa maji hayo yaliyotuama.

Mtaalamu wa afya anampa mtoto chanjo huku mama wa mtoto akitazama kwa makini. Mtaalamu amevaa mavazi rasmi na anaonekana akifanya kazi kwa uangalifu. Mama amevaa mavazi rahisi akiwa na mtoto aliye kwenye mikono yake.

Dawa mbalimbali za matibabu zimewekwa juu ya meza, Kila moja limefungwa tofauti , dawa zote zimepangwa kwa taratibu mzuri.

Sanduku la dawa lililo andikwa, kwa herufi kubwa za samawati. Sanduku hili lina rangi nyeupe na samawati likiwa na alama chini yake. Upande wa mbele, unaonyesha kwamba sanduku hili lina vidonge sita vilivyopakwa.

Mwanamke amelala kitandani hospitalini. Akiwa amefunikwa na blanket ya samawati, na kuunganisha na vifaa vya kumsaidia kupumua. Watoa huduma wawili wa afya wako kukaribu naye.

Mwanamke mwenye tabasamu nzuri amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la kazi. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu yenye nembo ya biashara yake. Nywele zake zimesukwa kwa mtindo wa kuunganishwa nyuma.

Chupa ya dawa inayoonekana kama chanjo ya magonjwa matatu suluwa, matubwitubwi na rubela imewekwa juu ya meza. Chupa hii ina kifunko cha samawati na imewekwa juu ya uso tambarare wa rangi ya kijani kibichi.

Kundi la wafanyakazi wamevalia fulana za samawati zenye nembo. Wamebeba mikoba na wanaweka kofia za samawati vichwani. Baadhi yao wanajikusanya kuzunguka meza za plastiki na viti vyeupe vilivyofunikwa.

Kikundi cha watu wazima na watoto wao, wakiwa wamesimama ndani ya maji ya rangi ya kahawia, yaliyotapakaa ardhi kuashiria mafuriko. Watu wanasukumana karibu na kibanda cha nyasi, wakijaribu kuokoa mali zao.

Mtaalamu wa maabara ameketi kwenye meza, amevaa koti jeupe, amevaa glavu za samawati, anafanya utafiti wa kisayansi kwenye sahani ndogo, ana zana mbalimbali za maabara kwenye meza.

Afisa wa afya amevalia vazi la samawati, barakoa nyeupe na kinga za mikono. Anachanja mwanaume mzee kwenye mkono wake. Mwanaume huyo amevaa kofia ya rangi ya kijivu na shati la rangi ya samawati na nyeupe.

Kuna chupa ya dawa yenye lebo nyeusi na nyeupe . Chupa ina vidonge vidogo vidogo vya rangi ya machungwa ambavyo vinaonekana kupitia kwa palstiki yake iliyo wazi na ina kofia nyeupe.

Familia inayohudhuria kampeni za chanjo ya surua na rubella mwanamke ameshikilia mtoto mdogo huku daktari akimchoma sindano kundi la wanaume wamesimama karibu nao wote wamevalia barakoa za usoni na wanazingatia umbali.

Bango la matangazo ya bidhaa za mitishamba. Pia kuna picha tofauti za bidhaa zilizo juu zinaonyesha chupa kadhaa za asali. Na picha ya katikati inaonyesha mbegu nyeupe, picha ya chini inaonyesha mbegu nyeusi na kipande cha tikiti maji.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa wamevalia glovu, barakoa na miwani ya kujikinga. Wanatibu mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu ni mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu mmoja akiwa amevalia mavazi ya samawati, anafanya kazi kwa karibu kwenye mdomo wa mgonjwa akishika vifaa viwili kwa mikono yake.

Mwanaume mmoja akiwa mevali koti jeupe la maabara , kaptura, buti ndefu na barakoa nyeupe usoni, ananyunyuzia dawa za kutoka Kwa kifaa alichokibeba . Kifaa hiki kina bomba refu analokishika Kwa mikono yote miwili.

Watu wazima watatu na mtoto mchanga, mwanamke aliyevalia sweater nyeupe yenye maua meupe amesimama karibu na kitanda cha mtoto. Akimwangalia mtoto aliyelala ndani yake. Huku mtoto huyu akiwa amevalia nguo ya rangi ya pinki.

Mwanamke anatabasamu na anakaa nyuma ya dawati ya mapokezi. Amevaa shati la mikono mirefu na milia ya rangi nyeusi na nyeupe. Dawati, lina label mbalimbali. Saa ya ukutani, inaonekana ikionyesha muda wa karibu saa saba.

Duka ndogo, limejaa bidhaa mbali mbali, kuna rafu ndefu za rangi nyeupe, zilizo jazwa chupa ndogo ndogo, za plastiki na glasi, zenye rangi mbali mbali, bidhaa hizi zinaomekana kuwa ni dawa asili, mafuta, ya viungo, katikati ya sakafu kuna mabakuli, makubwa ya plastiki ya rangi mbali mbali yaliyo wekwa juu ya meza ndogo.

Daktari wa meno ambaye ni mwanamke amevaa koti jeupe la daktari na barakoa nyeupe. Anachunguza meno ya mgonjwa ambaye ni mwanamme. Mwanaume huyu amelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Muuguzi amevaa sare nyeupe, anatoa matone ya dawa mdomoni mwa mtoto mchanga. Mtoto amebebwa na mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na sweta ya waridi. Wote wawili, muuguzi na mama, wanaonekana kuwa wamejikita katika zoezi hilo.

Watu wawili, mwanamke na mtoto mdogo wanatumia kituo cha kunawa mikono. Mwanamke aliyevaa kofia nyeusi na shati lenye milia ya bara bara ya samawati, anashika chupa ya sabuni ya maji, na kumimina mikono kwa mtoto.

Mganga wa meno akiwa amevaa kanzu nyeupe, barakoa ya samawati na glavu nyeupe ameinama juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha zambarau. Mganga anatumia vyombo viwili vidogo, kimoja kikiwa kama kioo kidogo kukagua kinywa cha mgonjwa.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo. Wawili wao wamevaa koti la manjano na yenye mistari ya kijani. Wanakagua kifaa cha kuchuja maji ambacho kina mitungi miwili nyeupe. Ule wa juu ni mkubwa. Mwanamke mmoja amesimama karibu na kifaa anashika simu mikononi.

Sanduku ndogo jeupe na chupa mbili za glasii zote zikiwa na maandishi na kofia za samawati, chupa Moja Ina vitu vinavyo onekana kuwa ni sehemu ya chanjo au dawa, na imewekwa kwenye eneo la rangi ya kijivu.

Kuna chupa ndogo ya glasi iliyo na kofia ya samawati na lebo nyeupe na samawati nyuma yake kuna sanduku lisiloeleweka vizuri lenye rangi ya samawati na nyeupe.

Bango kubwa lilioinuliwa liko na rangi la sambarau na chungwa, chini ya maandishi hayo kuna utepe mwekundu, juu ya bango kuna nembo ya maneno na watu kadhaa wamekusanyika karibu na bango hilo.

Mtaalamu wa afya amevaa vazi la kinga la rangi ya njano iliyokoza. Amevaa kofia na barakoa ya uso na glavu nyeupe. Anaonekana akijiandaa au akimaliza kufanya kazi, labda akitayarisha kuingia labda katika eneo la matibabu.

Mtaalamu mmoja wa afya amevaa koti jeupe na barakoa ya samawati. Anazungumza na watu wawili waliokusanyika. Anaonekana akielezea jambo huku akionyesha maandiko na vifaa viliyotarishwa nyuma yake.

Mkebe mdogo mweupe uliwekwa juu ya sehemu nyekundu. Mkebe huu una lebo ya rangi ya kijani manjano na ina maandishi meusi yanayosomeka. Chini ya maneno hayo kuna maelezo zaidi ikionyesha matumizi ya dawa.

Mwanamke na mwanaume wanafanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka, mwanamke amevaa koti jeupe la daktari huku mwanaume amevalia shati la samawati na nyeupe. Mwanamme anaonekana akipitia changamoto lakini anaonyesha azma ya kujaribu.

Kundi la watu wengi wamevaa makoti meupe wamesimama kwenye duara. Mmoja wao anashika chupa ya samawati na anaonekana kama anawaelekeza wengine. Wengine wote wanasikiliza kwa makini.

Daktari Galazinga anajulikana kwa uchawi wake hodari yeye hutumia karata za kuchezea, shanga dawa za vienyeji na vitabu vya kale kwenye meza iliyotengenezwa kwa mbao pia ana mishumaa na mafuta ya kufanya kazi zake za kutambua.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti ameva nguo nyeupe na barakoa yenye kichunjio. Mwanaume mwingine alie vaa fulana ya njano na barakoa anampa mwanamume alieketi chanjo mkononi.

Masindano ikijazwa na Sawa ya machungwa huku mkono wa mtu ukiwa uliishika Kwa upole, karibu na sindano hiyo kuna sanduku nyeupe la dawa na chupa ndogo ndogo tatu za dawa zilizopangwa.

Muuguzi amevalia sare ya hosiptali ya rangi ya manjano na samawati Ana miwani na barakoa ya samawati usoni anamshika mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi ya samawati na nyekundu.

Mtaalamu wa afya amevaa shati jekundu na barakoa ya samawati akiwa ameshika mfano wa meno, anaeleza kwa makini kwa mwanamke mwingine aliyekaa mbele yake, mwanamke huyo amevalia hijabu ya rangi ya kijani kibichi.

Mtaalam wa afya amevaa sare nyeupe na mikono fupi yenye mistari meusi, akimpa mtoto mchanga chanjo. Mtoto mchanga ameshikiliwa na mwanamke aliyevaa shati la rangi ya machungwa na nguo zenye mifumo mbalimbali.

Kundi la watu sita waliovalia mavazi meupe maalum, ya kujikinga na viatilifu wakiwa wametanda shambani. Kila mmoja wao amebeba kifaa mgongoni kinachotumika kunyunyizia mimea. Wanatembea taratibu kwenye mimea iliyopandwa na mmoja wao anaonekana kuwa mbali kidogo na wenzake.

Daktari amevaa koti jeupe la maabara , taa ya kichwani na barakoa imeshushwa chini ya kidevu . Anakaa kwenye meza akichunguza kifaa kidogo cha matibabu . Mbele yake kuna karatasi na nyuma yake kuna watu wengine wengi wakiwa wameketi kwenye viti wakisubiri .

Watu wawili wamevaa fulana za njano na barakoa nyeupe wananawa mikono. Kila mtu anatumia bomba lake la maji kwenye sinki ndefu ya seege ,Kila bomba lina sabuni ya njano juu yake .

Katika counter kuna dawa za mitishamba, ziko chupa tatu zilizo andikwa Mtiki nguvu za kiume na nyingine mbili zilizoandikwa Mkoko chakari ya haja vifuniko vya chupa hizo ni kijani na vyombo vya mkoko ni vya plastiki nyeupe.

Meza imefunikwa na vitu vingi vya kitamaduni za kisasa. Kuna vyungu vya udongo vinavyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali na vingine vina maji au vitu ndani. Chupa za plastiki zenye rangi za umbo tofauti zimejaa vimiminika ya unga. Na pia kuna maganda ya konokono ,vyombo vya plastiki na mifuko mbalimbali.

Mganga amevalia nguo za kijani na ana miwani, amesimama karibu na mwili uliofunikwa kitambaa nyeupe, kitu kinachofanana na alama ya hospitali kimechapishwa kwenye kitambaa hicho. Mbali kidogo kuna kifaa chakufuatilia mapigo ya moyo kinacho onyesha grafu.

Kituo cha maji kimejengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya samawati. Juu ya kituo hicho kuna mabango yenye nebo na maandishi mengi. Mbele ya kituo wanawake kadhaa wamekusanyika na mikembe ya manjano na meupe.

Chupa ya dawa nyeupe yenye mfuniko mwekundu ina lebo inayoonyesha kuwa ina vidonge 60. Pia ina alama inayoelezea faida za dawa hio zikiwemo kupunguza uchovu na kusaidia uundaji wa seli nyekundu za damu.

Watoto wawili, mmoja akiwa wa umri mkubwa zaidi, wanaosha mikono yao. Mtoto mkubwa, amevaa sweta ya kahawia, iliyobambwa na sketi yenye maua. Anamsaidia mtoto mdogo, aliyevaa nguo nyeupe na suruali nyeupe, kuosha mikono.

Mtu amesimama akitazama juu karibu na nguzo ya umeme. Kwenye nguzo hiyo kuna bango lenye maandishi mekundu na meupe. Chini yake kuna nambari ya simu. Mbele ya nguzo na mtu huyu kuna kichaka cha mimea yenye majani mengi ya kijani.

Chupa ya dawa ina lebo ya rangi ya manjano nyekundu na samawati, chini ya chupa kuna nambari na maandishi na kwenye upande wa kulia kuna kifuniko cha rangi ya nyekundu na vidonge vyeupe vinavyo onekana ndani ya chupa.

Maafisa wawili wa polisi wakiwa wamevalia sare zao. Mmoja akiwa na mchoro wa kuficha na mwingine akiwa na rangi ya kahawia. Wamesimama nyuma wakitazama jengo lililobomolewa mbele yao. Kati kati, jengo refu linaonekana likiwa na uharibifu mkubwa na sehemu ya paa lake imetolewa kabisa.

Mtaalamu wa afya amevaa kanzu nyeupe na miwani akimchunguza mteja wake. Wako katika chumba kinachoonekana kama kliniki. Mteja mwanamke nywele zake zimesukwa ameketi kwenye kiti na ameegemea uso wake kwenye kifaa kikubwa cheupe cha kupima macho.

Basi iliyoharibika sana baada ya ajali na sehemu yake ya mbele imeharibika kabisa. Upande wa kushoto kuna lori la mafuta ambalo limepinduka. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la ajali wakishuhudia uharibifu huo.

Mtaalamu wa tiba ya mwili amevaa koti jeupe, anamsaidia mwanamme mwenye fulana la samawati na nyeupe. Mtaalamu anampigia mwanamme magoti ili aweze kutembea. Mwanamme ana saa nyeusi na anaonekana akifanya mazoezi magumu.

Mwanamke amesimama akitazama mbele na amebeba mtoto mchanga mgongoni. Amevaa nguo za rangi tofauti na juu ya mgongo wake amefunga mtungi wa rangi ya manjano unaoonekana kuwa wa maji kwa kutumia kamba.

Mtaalamu mmoja amevalia mavazi mepesi na kujikinga na kofia nyeupe, ananyunyizia dawa kwenye mmea, anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa akiwa amebeba chupa ya rangi ya chungwa mgongoni mwamake.

Kituo cha maji ambacho kimejengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya samawati na kijani. Juu ya kituo hiki kuna tangi kubwa la maji ya rangi nyeusi. Mwanamke amevalia koti la kijani akijaza mikebe ya rangi ya manjano na samawati kutoka kwenye bomba la maji.

Mkono umevalia glavu za rangi ya samawati, katika mkono huo kuna vitu viwili kwenye upande wa kushoto kuna sirinji ambayo imejazwa na kiowevu kwenye ncha ya syringi kuna sindano, upande wa kulia kuna chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha chuma.

Kifunganisho cha dawa kinacho fanana na sanduku dogo lenye rangi nyeupe, na kijani kibichi, juu ya sanduku, kuna maandishi makubwa, hii inaonyesha nguvu ya dawa, na, kiasi, cha, kila dosi, inayo faa kuchukuliwa.

Sehemu ya mwili wa mtoto iliyo na chunusi na mabaka meusi imejaa chunusi hizo zimetapakaa kwenye mikono, miguu na sehemu za chini za mwili mtoto amekaa kwenye kiti cha mbao akionyesha mikono yake.

Eneo la makazi limejaa maji mengi. Nyumba mbili ziko upande mmoja wa barabara. Kuna mvulana mdogo amevaa fulaana nyekundu na anatembea mbele, mtu mzima amevaa nguo nyeupe anatembea nyuma yake, wote wanatembea ndani ya maji.

Madaktari watatu wamevaa nguo za upasuaji, barakoa nyeupe na kofia za rangi ya samawati. Wamesimama wote wakimshughulikia mgonjwa mmoja. Sehemu ya juu ya mgonjwa imefunikwa na kitambaa cha rangi ya kijani.

Chupa ya dawa ni nyeupe na ina lebo ya kijani. Chupa hiyo imeandikwa ONYO kwa kuweka mbali na watoto. Baadhi ya vidonge vya rangi nyekundu vimetawanyika mbele ya chupa. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya samawati.

Chumba ambacho kinaonekana kama kituo cha afya, ndani yake kuna wataalamu wa afya watano, waliovaa kanzu nyeupe na barakoa. Mmoja wao anafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti.

Mwanamke ameketi kwenye dawati, amevaa kinyago, vesti nyeupe yenye nembo na miwani kichwani. Anakagua karatasi zilizoko mbele yake. Mbele yake, kuna chupa cha kusafisha mikono.

Mwanaume amevaa Kofia nyeupe na nguo ya kazi ya rangi ya kijani akiosha mikono kwenye sinki la umma. Anatumia kifaa cha kutoa sabuni kiutomatiki kilichowekwa ukutani.

Mwanaume amesimama mbele ya rafu zenye dawa amevaa shati jeupe na mikono yake imefunikwa na shati lenye mikono mirefu lenye mijirisi ya rangi tofauti, anashika makatoni mawili ya manjano yenye maandishi mekundu.

Daktari amevaa miwani na koti jeupe la hospitali, anachunguza mkono wa msichana, msichana huyo amekaa amevaa nguo ya maua na kitambaa jeupe shingoni wote wawili wanatazamana huku daktari akimshika mkono wake kwa uangalifu.

Mwanaume amevalia suti ya samawati ya mhudumu wa afya anampa mtoto mchanga chanjo. Mwanamke amekaa amemshika mtoto huyo na anatazama daktari akimpa mtoto chanjo.

Dawa kadhaa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella zimewekwa juu ya meza. Kuna chanjo iliyo ndani ya chupa ndogo. Kando kuna sanduku la chanjo na pia kuna sindano zilizotayari kutumika.

Kikundi kikubwa cha watu wakiwa wamesimama kando ya shimo kubwa la ardhi, lililosababishwa na mafuriko ya ardhi. Ardhi ni rangi ya kahawia na imejaa matope na mabaki ya miti ya nyasi, yaliyoburuzwa na maji.

Daktari mmoja, akiwa amevalia sare ya samawati, balakoa nyeupe na miwani, anachunguza mtoto mchanga, ambaye amelala kwenye kitanda maalum. Amepinda kuelekea mtoto na anashika kwa makini vidole vyake.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeupe, kwenye label nyeupe ya chupa. Juu yake kuna tarehe, iliyoandikwa na nambari nyingine ya kitambulisho. Chini ya maandishi hayo, kuna msimbo wa ubao, unaotumiwa kuchanganua.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni vikiwemo matango mingi yaliyokaushwa, yaliyopambwa kwa shanga na vifaa vingine. Tango moja kubwa lenye rangi ya kahawia, ina shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu zilizozunguka shingo yake.

Mwanamke amevaa shati la hospitali la rangi ya samawati na kijani. Anakaa kwenye kiti akimchunguza mtoto. Mtoto huyu amevaa nguo nyeusi na anaonekana amelala. Mwanamke mwingine amevaa hijabu ya rangi ya manjano ,anashikilia mtoto kwa mkono.

Katika kituo cha afya. Mwanamke amevaa nguo ya samawati yenye michoro ya dhahabu na rangi mbalimbali. Amemshika mtoto mdogo mikononi mwake ambaye analia. Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe, barakoa ya samawati na glovu nyeupe. Anatoa chanjo kwa mtoto huyo kwenye mkono wake.

Mandhari ya angani inaonyesha eneo kubwa lenye maji mengi yaliyotapakaa. Njia za udongo na madaraja zinaonekana zikipita katikati ya maji hayo ya rangi ya udongo. Yakionyesha mandhari.

Kuna mazingira vya uharibifu mkubwa, jengo la gorofa ambalo lilikuwa na rangi nyekundu na kijani kibichi limebomolewa kwa kiasi kikubwa na limegeuka kuwa rundo la mawe na vipande vya saruji.

Mtu mmoja amevaa suti ya kijikinga na barakoa akipuliza dawa sakafuni amebeba tanki la samawati mgongoni. Mtu mwingine anaonekana nyuma yake pia amevaa suti ya kujikinga wanafanya usafi wa kina kwa eneo hilo.

Kuna chupa kubwa ya kahawia dawa hii inatumiwa kutibu tumbo kujaa gesi kiungulia na maumivu ya tumbo, chupa hii ina maandishi mengi kwa lugha ya kikenya.

Daktari wa meno amevaa nguo za samawati za upasuaji . Miwani ya manjano na barakoa ya uso . Anaonekana akiwa amemwangalia mgonjwa wake ambaye hatuoni uso wake na anatumia vifaa vya matibabu kumtibu.

Watu wengi wamesimama kwenye foleni ndefu, wakisubiri msaada. Baadhi yao wamevaa nguo za kitamaduni. Wengine wakiwa wamebeba vitu, vilivyofungwa kwenye karatasi. Mbele ya foleni, kuna watu wengine kadhaa, karibu na gari jeupe.

Muhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa ya samawati na vesti ya manjano anajaza sindano kutoka kwenye chupa ndogo la dawa, mkono wake una kucha zilizo pakwa rangi nyekundu.

Daktari wa meno amevaa vazi la samawati kofia ya samawati, barakoa nyeupe na kinga ya uso , anafaya kazi karibu na kiti cha daktari wa meno chenye rangi ya kijani. Kiti hicho kina vifaaa vingi vinavyotumiwa na daktari wa meno .

Barabara imejaa maji mengi ya mafuriko. Na kuna gari la kubeba mizigo dogo jeupe likipita katikati ya maji hayo. Mti mdogo unaonekana katikati ya maji hayo. Barabara iliyo upande wa kulia imezungukwa na uzio mweupe wa samawati.

Gari la wagonjwa lenye vifaa vingi ndani yake , ukuta wa gari hii una rangi ya machungwa na kuna taa nyingi juu . Kiti cha abiria kina rangi ya machungwa na kimefungwa kwa mkanda wa usalama . Kuna kabati nyingi za kuhifadhi dawa na vifaa . Kiti cha mgonjwa kiko chini kikiwa na mkanda wa usalama.

Katika chumba cha matibabu, mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa mtoto aliye kwenye meza ya uchunguzi. Mtoto amevaa nguo za samawati na kichwa chake kimefunikwa na kofia. Mtaalamu anashughulika na mtoto kwa uangalifu huku mama wa mtoto akimtazama kwa makini.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo ya Rubella Ina rangi ya samawati na inatoka agizo ya umuhimu wa chanjo. Pembeni Kuna sindano na vifaa vingine vya matibabu.

Mwanaume anayeonekana kuwa daktari, anachunguza sikio la mwanamke. Mwanaume, amevaa shati jeupe la mikono mirefu na anatumia kifaa cha matibabu kumtibu.

Upasuaji, unafanyika ndani ya chumba cha upasuaji, wataalamu wa afya kadhaa, wakiwa wamevaa mavazi maalum, kwa ajili ya upasuaji, ikiwemo kofia, barakoa, na nguo za samawati, wote wanaonekana wakiwa wamejikita kwenye mgonjwa, ambaye haonekani vizuri.

Wanawake watatu wazee wameketi nje, labda wakishiriki mazungumzo wa jadi. Wote wamevalia mavazi yenye rangi ya chui, mmoja anashika majani fulani huku yule mwingine akiwa na kitambaa cha kulasulia mahindi kando yake.

Sanduku la dawa la rangi nyeupe na kijani kibichi lina Chanjo ya surua , matumbwitumbwi na rubella . Mbele ya sanduku kuna kijalada ya rangi ya machungwa chenye kichwa kikubwa.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akiwa amevaa shati la rangi ya njano na barakoa ya samawati, muuguzi amevalia nguo za kinga za rangi ya njano, barakoa ya samawati, na kinga nyeupe za mikono anachanja mwanaume huyo.

Mwalimu anawasilisha mada kwa wanafunzi wengiwalio keti kwenye viti. Wanafunzi wanashikilia vipeoerushi wakitazama kwa makini. Mwalimu anaonekana akizungumza kwa amaka akitumia vifaa vya kufundisha.

Kituo cha kunawa mikono ambacho kimetengenezwa kwa chuma yenye rangi nyeusi. Juu kuna chombo kikubwa cha maji chenye rangi ya kijani kibichi. Chini ya chombo hicho kuna bomba dogo la maji la rangi nyekundu.

Mzazi anamshikilia mtoto mdogo huku daktari akimchoma sindano begani. Daktari amevaa sare nyeupe na mzazi amevaa barakoa na shati la rangi ya kahawia. Mtoto amevaa nguo nyeupe.

Mwanamme ameketi kwenye kiti amevaa fulana ya kijani kibichi na barakoa ya samawati usoni. Mkono wake wa kulia umepindika kidogo huku akiwa ameweka kipande cha pamba juu ya eneo la bega yake.

Bidhaa tatu za chanjo zenye nembo zimesimama wima, kuku mingine miwili ikiwa juu ya kila mmoja yote hutumika kwa ajili ya kutibu binadamu.

Mtu mmoja amevalia suti maalumu, ya kinga, yenye rangi ya kijivu, isiyokolea na kamba ya samawati begani, anatembea kando ya ua huku, akitumia kifaa cha kunyunyizia, kinacho toa moshi mwingi mweupe.

Chupa tatu za virutubisho imepangwa kwa mpangilio chupa ya kwanza iko upande wa kushoto na iko na lebo ya manjano na kijani chupa ya kati ina lebo nyeupe na chupa ya tatu iko upande wa kulia na ina lebo ya rangi ya kahawia.

Katika wodi ya hospitali, mwanamke ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga, mwanamke huyo amevaa kitenge chenye madwa meusi na kijani. Watu kadhaa wanasimama karibu naye wakionekana kumtembelea.

Chupa ya kahawia yenye kibandiko jeupe na manjano imejaa vidonge vya rangi ya kahawia, kwenye chupa hili kuna herufi kubwa za kijani, chupa ina maandishi yanayoelezea kuwa dawa hiyo haina gluteni na haisababishi kukosa choo na inasaidia.

Chupa ya dawa nyeupe, ina lebo ya maandishi makubwa. Lebo ina picha mbili zinazoonekana kama, tezi dume. Chupa imewekwa juu ya meza ya kahawia na nyuma yake kuna bango lenye msimbo.

Mtu mmoja amelala kwenye kitanda cha mgonjwa. Akiwa amevaa fulana ya singlet na suruali fupi. Mtu huyu amefunga kitambaa cheupe kichwani na anaonekana kuwa na bendeji nyeupe kwenye mkono wake wa kulia.

Mkononi kuna chupa mbili ndogo za dawa za kiwevu na paketi moja ndogo ya dawa ya vidonge chupa moja onamifiniko mwekundu nanyingine ni nyeupe kabisaa lebo kwenye chupa hizo lina maandishi madogo yasiyosomeka vizuri.

Waongozi amevalia sare nyeupe na mistari nyekundu na samawati ,anaweka matone machoni mwa mtoto mchanga . Mama wa mtoto amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya waridi na amemshika mtoto wake Kwa upole.

Daktari wa meno, aliyevaa koti jeupe na barakoa ya rangi ya samawati, anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu, ambaye amevaa miwani ya kinga. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya matibabu kwa umakini, huku mgonjwa akiwa na uso wa utulivu.

Mtu amekaa chini amevaa nguo zenye michoro ya rangi nyekundu na nyeupe. Mikononi mwake kuna vikuku na anashika kitu kinachoonekana kama fagio ndogo au mkia wa mnyama.

Katika meza nyekundu kuna chupa mingi za plastiki za ukubwa mbali mbali baadhi zikiwa na kiowevu cha kijani kibichi. Pia kuna dawa nyingi zikiwa kwenye chupa ndogo nyeupe.

Daktari amevaa kanzu nyeupe ya hospitali na suti nyeusi chini yake . Yuko ndani ya chumba cha hospitali , kinachoonekana kuwa na vitanda viwili vya wagonjwa upande wa kushoto . Daktari anaonekana akielekeza mkono wake kwenye baluni ya kijani.

Kuna chupa ndogo ndogo kadhaa za dawa zilizosimama kwenye safu. Chupa hizi ni za glasi na zina kofia ya rangi ya manjano na kijivu. Zote zina lebo nyeupe zilizochapishwa kwa Kireno.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha kijani kibichi na Lebo nyeupe. Lebo inaonyesha kuwa ni chanjo ya surua, rubella na matumbwitumbwi . Dawa iliyo ndani ya chupa inaonekana kuwa na rangi ya waridi.

Mzee ameketi na amevaa barakoa ya samawati usoni mwake. Amevaa shati lenye mifumo mbalimbali ya rangi ya manjano na kahawia ,anatoa mkono wake wa kulia na kuna mtaalamu wa afya akimchoma sindano.

Wanawake wawili kila mmoja amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya rangi ya samawati wamekaa wakishona kitu kinachoonekana kama barakoa . Mwanamke aliyekaribu anatumia mashine ya kushona nyeupe.

Daktari wa meno anamchunguza mwanamke. Daktari amevaa sare ya rangi ya samawati na glavu nyeupe. Anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa rangi ya samawati.

Mkono miwili inashikana kwa upole. Mkono mmoja unaonekana kuwa wa mgonjwa, ukiwa wazi na umechoka kidogo. Mkono mwingine, unaonekana kuwa wa mfanyakazi wa afya. Umefunikwa na glavu nyeupe.

Mtoto mdogo amevalia gauni ya rangi ya pink iliyopigwa miraba akijifunza kutembea. Yuko katikati ya watu wawili, mmoja akiwa amesimama mbele yake akishika mikono yake na mwingine amepiga magoti nyuma yake akimshika kwa upole.

Mwanaume amesimama kwenye mtumbwi mdogo unaoelea kwenye maji mengi ya mafuriko. Amevalia koti jekundu na kofia nyeupe. Mtumbi huo umejaa mizigo mingi, ikiwemo magodoro mawili. Moja limekunjwa na jingine liko juu yake.

Hii ni chanjo ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubella , imewekwa ndani ya sanduku ndogo. Hicho sanduku ni jeupe na kina nembo ndani yake.

Dawa hii imepangwa kwenye pakiti yenye vibonge vya kijani kibichi. Kila kibonge kina rangi ya kijani; ufungashaji una muundo wa mviringo wenye neno lililoandikwa kwa herufi kubwa.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano, barakoa ya gesi ya kijivu ,na buti nyeusi, wote pia wamevaa glovu nyekundu. Wanafanya kazi katika kiwanda cha kemikali karibu na mabomba makubwa ya rangi ya kijivu.

Picha inaonyesha vitu vingi vikiwa vimekaa pamoja, kuna vitu viwili vinavyofanana na maganda ya konokono vikiwa vimefunikwa kwa nyuzi, vimekaa juu ya kitambaa chekundu, pia kuna vitu vingine vidogo kama kioo, mfuko, na kitambaa.

Watu wengi wamesimama karibu na jengo lililobomoka. Mabaki ya jengo kama vile zenge, mbao na nguo yamelala kila mahali. Watu wengine wanarekodi tukio hilo kwa simu zao.

Mtaalamu wa afya amevalia kanzu nyeupe na ameinama. Anafanya huduma kwa mtoto mchanga. Mwanamke amekaa kwenye kiti akimshika mtoto huyo na anatazama chini kwa upendo.

Mwanamke aliyevaa shati la samawati, anaonekana akichunguza sikio la mwanaume aliyeketi. Mwanamke huyu, amevaa glovu na anatumia kifaa cha matibabu. Mwanaume anayechunguzwa, amevaa koti la kahawia.

Mwanamke anasoma somo huku akitoa maelezo mbele ya umbao mweusi uliotumiwa. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya samawati na anaonyesha chupi ya kike iliyokunjwa. Tabasamu yake inaonyesha furaha kwa kila anachokieleza.

Mtu amevalia suti nyekundu, kofia ya samawati na pia amevaa barakoa na bifaa vya kusikia . Ananyunyiza moshi kutoka kwa kifaa cheupe alichokibeba anaonekana kuwa anafukuza wadudu.

Mzee amevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe akiinama juu ya kisanduku kidogo cha kahawia kilicho wazi. Ndani ya kisanduku hicho kuna vitu vyeupe ambavyo vinaonekana kama miamba midogo iliyopakwa, labda ni dawa ya kiasili.

Mtu amevaa nguo ya kujikinga. Rangi nyeupe pamoja na glavu za kijani mkononi. Amepakia kifaa cha rangi ya kijani mgongoni mwake chenye mitambo ya kunyunyizia dawa. Anatumia kifaa hicho kunyunyizia maji na dawa kwenye mmea iliyopandwa kwa safu shambani.

Katika chombo chenye rangi ya samawati, kuna chupa ndogo za kioo zenye rangi ya kahawia na vibadili vilivyo na sampuli za kimimimika chenye rangi nyekundu. Pia, kuna chupa kadhaa za plastiki zilizofungwa zenye umbo la mraba zenye rangi ya kijivu au nyeupe.

Mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa mtoto aliye kwenye mikono ya mama yake. Mtoto anaonekana akilia huku mama akijaribu kumfarij. Mtaalamu amevaa koti la jeupe na anaonekana mwenye umakini akifanya kazi kwa uangalifu.

Muuguzi amevaa sare nyeupe yenye miraba ya samawati. Anachukua sampuli ya damu kutoka kwa vidole Cha mwanamke. Mwanamke huyu amevaa shati jeupe na maua ya machungwa na amekaa akisubiri.

Kuna chupa ya dawa yenye kifuniko cha kijani na lebo yenye rangi ya kijani na nyeupe. Maandishi mengie yanaeleza kuwa dawa hiyo ni kwa ajili ya matibabu ya muda mfupi na upungufu.

Jengo dogo lenye kuta za mbao lina mlango mwekundu. Lipo juu ya kilima. Limezungukwa na miti na mimea mingi. Kuna barabara ya vumbi mbele ya jengo. Nyuma kuna miti mingi na eneo la wazi. Pia kuna milima mbali.

Barabara iliyofurika na maji ya rangi ya udongo. Magari mengi yamesiamma katikati ya mafuriko haya. Kuna basi kubwa la rangi nyeupe na lori la rangi ya kahawia. Gari ndogo la rangi ya kijani linaelea kwenye maji likionyesha ukubwa wa mafuriko haya.

Mwanamke amevaa vazi ndefu lenye muundo wa kijivu na amefunga kitambaa kichwani. Amekaa katikati ya vyombo vingi vya kubebaba maji vya rangi mbali mbali vikiwemo, njano, kijani na nyeupe. Watu wengine na miti pia huonekana nyuma yake.

Bingwa meno akiwa amevalia mavazi ya samawati, barakoa, miwani ya kujikinga na kioo cha kukuza kichwani. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu huyo amejipinda na anatumia vifaa vya meno, kutibu kinywa cha mgonjwa.

Mwanamke mzee amevaa nguo za kitamaduni za njano na shanga nyingi shingoni na mikononi . Ameketi kwenye kiti huku mkono wake mmoja ukiwa umefunika uso wake . Mhudumu wa afya akiwa amevaa vesti ya manjano na fulana nyeupe anamchanja kwenye mkono wa kulia .

Kuna masanduku matatu ya dawa nyeupe masanduku mawili yamepangwa nyuma yakiwa yamelala na moja limewekwa mbele likiwa limesimama, sanduku la mbele lina maandishi na msimbo.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akiwa amevalia shati la rangi ya nyeupe lenye nukta nyeusi na suruali ya rangi ya kahawia. Ameinama na anashughulikia mtoto mchanga akiwa ameketi karibu na mashine ya kisasa ya matibabu.

Mtaalamu wa maabara amevalia koti jeupe la maabara, na barakoa, ameinamia kwenye meza ya maabara akichunguza bomba nyingi, zilizo za sampuli ya damu. Kwenye meza kuna chombo cha plastiki cha rangi ya manjano.

Mwanamke, aliyevalia kanzu nyeupe ya daktari anampa sindano mtoto mchanga. Mama wa mtoto, amevaa shati lenye michoro ya rangi, amemshika mtoto wake na kumwangalia daktari akitoa huduma.

Chupa ya dawa iliyo na rangi ya kijani iliyokolea ina kifuniko cha kijani kibichi chenye mistari, ndani yake kuna vidonge vingi vya kijani kwenye lebo kuna rangi ya kijani na nyeupe na maandishi makubwa yanayosomeka.

Katika eneo la ofisi, watu kadhaa wamesimama wakiwa na mabegi za zawadi na vipeperushi. Kati yao, kuna maafisa ya polisi na wanajamii wanaonyesha umoja. Wote wamevaa barakoa za uso.

Watu wawili wamesimama mbele ya choo cha nje cha rangi ya samawati. Mwanamke amevalia nguo ya rangi ya samawati iliyokolea na mwanaume amevalia shati la rangi ya kijani kibichi na suruali. Barabara ni ya udongo na kuna nyumba ndogo ndogo zilizojengwa kwa bati na mbao.

Kopo jeupe lenye dawa lina maandishi. Kopo hili limeandikwa kwa herufi nyeusi. Tarehe ya kuanza kutumika imetajwa kwa ufupi. Msimbo wa pau uko chini ya maandishi. Kopo liezungukwa na makopo mengine yasiyo dhahiri.

Wanawake wawili wanachota maji. Mmoja anasimama juu ya shimo akishika chombo huku mwingine akijaza ndoo ya maji kutoka kwenye shimo lililojaa. Wote wamevaa mavazi rahisi na wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini.

Mama anamshikilia mtoto wake mchanga huku daktari akimchoma sindano ya chanjo. Wote wamevalia barakoa za uso ili kujikinga. Watu wengi wameva sare za njano na na wako karibu.

Wataalamu wawili wa afya ya meno, wanatoa huduma kwa mgonjwa. Mmoja anafanya uchunguzi wa kinywa cha mgonjwa aliyejilaza kwenye kiti cha matibabu huku mwingine akitayarisha vifaa vya matibabu.

Mtu ameketi nyuma ya meza iliyofunukwa na kitambaa chekundu, na mbele yake kuna vitu vingi vilivyopangwa, kuna pembe, chupa za glasi zilizojazwa maji, kitabu kilichofunguliwa, chupa nyingine zenye kofia nyekundu, na vilevile kuna vitu vya ajabu vya mti na nyuzi nyuzi.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji cha rangi nyekundu iliyokolea, ikiwa imesimama mbele ya vitu mbali mbali karibu na chupa hiyo. Kuna mabuyu mawili yaliyopambwa moja likiwa limepambwa kwa shanga nyeupe na jingine lenye shanga nyekundu na kitambaa cheusi.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanashughulikia mgonjwa. Daktari wa meno amevaa koti la rangi ya samawati amesimama akimwangalia mgonjwa, anashika zana ndogo ya matibabu. Msaidizi wake amevaa koti jeupe.

Chumba cha upasuaji kinaonekana kuwa na watu watano, wakiwa wamevaa sare za lijani na, samawati, daktari mmoja amevaa kofia la samawati, vazi la kijani, na barakoa, anasimama juu ya mgonjwa, na anafanya upasuaji.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa nguo za kijani kibichi na Kofia za upasuaji. Wanashughulika na mgonjwa ,mmoja wa madaktari hao aliye upande wa kulia ana miwani na barakoa nyeupe.

Mwanamke amevaa hijabu nyeusi na nguo za rangi ya kahawia na samawati ndani yake . Amesimama katikati ya mazingira kavu na kame yaliyojaa miti iliyokauka na ardhi nyekundu iliyofifia.

Kundi la watu watano, wanajitahidi, kusafisha lundo kubwa la taka. Watu hawa wamevaa nguo mbalimbali na wanatumia vijiti na mikono kukusanya takataka zilizotabakaa. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na nyuma yenye mlango wa samawati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amemshika mtoto mchanga , mwanamke huyu akiwa amevalia mavazi ya kijani, anatabasamu nankutazam kamera . Mtoto wake wake amefunikwa vizuri na nguo za rangi ya pinki.

Mkono mmoja umevaa glovu za kijani na unatumia sindano kuchukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Sawa hiyo ni mchanganyiko wa chanjo za Surua, matubwitubwi na Rubella. Chupa hiyo ina lebo inayoelezea yaliyomo.

Daktari ambaye amevaa barakoa ya samawati na miwani anashika chupa ndogo yenye dawa labda chanjo. Anafungua kwa uangalifu chupa hiyo huku akitazama chini. Nyuma yake kuna watu wengine wamefunika uso zao kwa barakoa wakisubiri huduma.

Watu wanne wanatembea ndani ya maji yaliyotuama. Wawili wako mbele mmoja amevalia kote la manjano mwingine koti jekundu na jeupe. Wote wanatembea mbele. Wawili walio mbele zaidi mmoja amevaa shati ya kijani na koti jeusi. Amesimama akishika vitu viwili mikononi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti maalumu cha daktari wa meno akimwangalia mwanamke mwingine aliyevaa sare ya rangi ya kijivu ya matibabu anayeonekana kuwa daktari wa meno . Daktari huyo ana nywele zilizosukwa.

Mtaalamu wa afya, amevaa suti la samawati na barakoa ya uso wa samawati, akichanganya dawa kwenye sindano. Anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano mkononi mwake, akitoa kimiminika kutoka kwenye chupa, kuingizwa ndani ya sindano.

Mazingira kame yanaonekana yakiwa na ardhi yenye miamba mingi. Kuna mti moja mkavu imesimama katikati ,milima ya mbali pia inaonekana mbali huku angani yakiwa na mawingu meupe.

Mwanamme amevalia shati jeupe na kofia ya majani. Amebeba kifaa cha kunyunyiza dawa mgongoni na anatembea kwenye shamba la mpunga. Anashikilia bomba refu la rangi ya nyekundu na ananyunyizia dawa ambayo inaonekana kama mosi mweupe.

Kuna kundi kubwa la watu wameketi pamoja baadhi wanashika mikono juu wakiashiria shangwe, karibu kila mmoja wao amevaa barakoa mbele kuna mstari wa watu mwanamke mmoja na wanaume wawili.

Mwanamke aliyevalia sare ya wauguzi na barakoa, anampa chanjo mtoto mchanga, mama ya mtoto, amekaa kwenye kiti cha plastiki, huku amemshika mtoto wake, na pia amevaa barakoa.

Kuna masanduku matatu katika mandhari meupe ya dawa pamoja na pakiti mbili za vidonge. Masanduku yote yanaonekana kufanana yakiwa na rangi nyeupe na mistari miwili ya rangi ya machungwa upande wa kushoto.

Mkebe mweupe umewekwa juu ya sehemu ya kahawia. Kwenye mkebe huo, kuna lebo nyeupe ya kijani. Kifuniko cha mkebe kina mfuniko mweupe ilyopigwa Chapa.

Watu watatu waliovalia nguo ya upasuaji za rangi ya samawati , daktari aliye mbele anaonekana akifanya kazi kwenye meza ya upasuaji amevaa kofia ya samawati na barakoa nyeupe usoni.

Makazi ya jadi katikati ya eneo kame. Kibanda hiki kimetengenezwa kwa vijiti vya majani na kimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kahawia. Mlango wake unaonekana wazi ukionyesha ndani. Karibu na kibanda kuna kitambaa cha rangi ya machungwa.

Muuguzi mmoja amesimama karibu na kifaa cha kumtunzia mtoto mchanga akiwa ameinama na mikono yake iko ndani ya kifaa hicho kumhudumia amevaa shati la miraba ya rangi ya samawati na nyeupe.

Mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa mwanamke mwenye shida ya kusikia. Mtaalamu amevaa shati yenye maandiko na anaonekana akifanya kazi kwa umakini. Mwanamke aliye kwenye kiti anashikilia kifaa cha kusikia akiwa na uso wa wasiwasi lakini kwa matumaini.

Bingwa wa afya akiwa amevalia koti jeupe, miwani, na barakoa nyeupe usoni anachunguza sikio la mwanamke. Anatumia kifaa maalum kinachotoa mwanga ili kuangalia ndani ya sikio. Mwanamke huyo ana nywele fupi jeusi zlizojikuja na amevaa koti jeusi na skafu ya kijivu.

Mtaalam wa afya amevaa koti jeupe na anaonekana akipea mgonjwa huduma ya meno. Katika ukuta nyuma, kuna bango kubwa linalotangaza huduma za bure za meno, likionyesha ushirikiano wa mashirika mbalimbali.

Mandhari ya ukame ambayo ardhi yake imejaa mawe na udongo wa kahawia. Mbele kabisa kuna mifupa ya mnyama labda ng'ombe ameanguka ardhini. Nyuma yake kuna wanaume wawili waliotembea mbali kidogo.

Mtu mzima mwanaume amevaa kanzu nyeupe na miwani akifanya kazi yake. Anashikilia sindano ndogo mkononi mwake na anaonekana akimchoma mtoto mdogo kwenye bega. Mtoto amevaa nguo yenye rangi mchanganyiko wa samawati na nyekundu.

Mzee mmoja anayetembea kwa kutumia mti wa kutembelea anasimama karibu na choo cha nje. Amevalia shati lenye rangi la samawati na njano yenye miundo wa Kiafrika. Anaoneka mwenye furaha na anacheka.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa kinyago na shati la kahawia. Yuko tayari kupatiwa chanjo kwenye bega lake la kushoto na mhudumu wa afya ambaye pia amevaa kinyago na mavazi ya kinga ya samawati.

Katika meza ya samawati kuna chupa ya hudhurungi ilio na chanjo ya polio inatumika kwa sindano pekee na ina mililiter kumi. Kando yake kuna sindano kubwa na vifa vingine nya matibabu.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe anachunguza macho ya mwanamke amekaa kwenye kiti jeusi na anaangalia kupitia kifaa cha macho ' mwanamke huyo amevaa koti la rangi kijivu na amekaa mbele ya daktari kwa umakini.

Mtu amevalia suti nyeupe ya kujikinga. Barakoa maalum, miwani na glovu za kijani kibichi. Amevaa pia kamba za usalama za rangi nyekundu. Amepiga magoti katikati ghafla na kuna mikebe kadhaa ya kemikali mbele yake.

Mwanamke mmoja anatumia kipaza sauti akizungumza na watu akiwa na barakoa usoni. Pembeni mwake mwanamke mwingine anamsikiliza kwa makini. Wote wawili wanaonekana katika mazingira ya vijijini na nyumba za mathurwa nyuma yao.

Kuna chupa ndogo ya glasi iliyo na lebo ya manjano na nyeupe. Karibu nayo kuna sindano yenye kofia ya machungwa, chupa nyingine ya glasi na chupa nyingi za plastiki moja ikiwa ya kahawia nyingine nyeupe.

Walimu wawili wakiwa wamevalia barakoa wamesimama mbele ya darasa mwalimu mmoja amevaa shati jeupe na suruali huku mwingine amevalia vazi la samawati wanafunzi kadhaa wamejaa kwenye madawati wzkielekea mbele na wote wamevalia sare za samawati.

Mtu ameketi na amevaa aproni nyeupe akishika chupa mbili za dawa za plastiki , chupa zote mbili zina rangi nyeupe .Chupa ya kushoto ina lebo nyeupe yenye msimbo wa pau na maelezo mengine ya dawa.

Kuna sabuni mbili zenye rangi ya kijani iliyo kolea zikiwa zimefunikwa kwa lebo yenye maandishi meusi, pia kuna chupa mbili za mafuta na dawa ndogo zenye rangi ya kijani kibichi.

Watu watano wamevaa nguo nyeupe na viatu nyeusi pia wamevaa glovu nyekundu mmoja wao anatumia dawa ya kuua vijidudu kwenye sehemu iliyofunikwa dawa hio inatoka kwenye chombo cha samawati kilichobebwa mgongoni mwake.

Katika meza kuna dawa nyingi zilizopangwa kwa mistari. Dawa hizi ziko kwenye paketi ndefu za rangi nyekundu, manjano na zambarau, na nyingine ziko ndani ya chupa ndogo. Paketi zote zinaonekana mpya na zimetengenezwa kwa ajili ya kuua wadudu.